Mandhali ya huduma ya afya ya kinywa, mama na binti yake wameshika miswaki, wakisafisha meno kwa pamoja, mama anamuonyesha mtoto jinsi ya kusugua meno kwa usahihi, anamfundisha kwa upole na mfano wa vitendo.

Wahudumu wawili wa afya wakiwa katika mavazi ya kitabibu wakitoa huduma za meno kwa mteja, mmoja amevaa sare ya samawati na mwingine sare nyeupe wanashiriki kwenye zoezi la huduma hiyo ya meno, muhudumu wa samawati anatumia vifaa vya kitabibu kutoa matibabu ndani ya mdomo wa mgomnjwa.

Trei ya chuma iliyowekwa kwenye meza ya matibabu iliyojaa vifaa vya kitabibu kutekeleza upasuaji au matibabu ya kina kuna bakuli dogo la chuma, mkasi, sindano ya chuma, bomba la mpira na vifaa vingine vilivyopangwa kwaajili ya kutoa huduma za kiafya.

Korido ya hospitali ni ndefu, safi na yenye ukimya viti vimepangwa kwa safu kandokando ya ukuta vikiwa havina watu. vikisubiria wagonjwa na wageni sakafu inang'aa na kuna mwangaza mkali wa taa za dari mazingira haya yana utulivu.

Mtu aliyevaa koti jeupe la maabara, akiwa katika duka la dawa, akishika kisanduku cha dawa pamoja na kipande cha karatasi, ambacho kinaweza kuwa orodha ya dawa, au rejea ya agizo.

Wataalamu wa tiba wakiwa kwenye chumba cha upasuaji wakifanya huduma ya kitabibu kwa kutumia kifaa cha kisasa. Wamevaa mavazi ya kijani ya upasuaji pamoja na barakoa, glavu na vikinga nywele kwa ajili ya kuzingatia usafi na ulinzi wa mgonjwa.

Wataalamu wawili wa tiba wanawake wamesimama wakiwa wamevaa mavazi rasmi ya kitabibu wote wawili wanatabasamu kwa furaha hali inayoonyesha mazingira ya kazi yenye ushirikiano na matumaini.

Mtaalam wa afya aliyevaa koti jeupe na barakoa, anatumia kifaa cha kusikiliza mapigo ya moyo, kumchunguza mtoto aliyeketi juu ya kitanda cha hospitali. Pembeni kuna mlezi wa mtoto na kitanda kina neti ya mbu iliyoning'inizwa juu.

Kikundi cha wataalamu wa afya. Wamo ndani ya hospitali, wamekaa wamevaa mavazi rasmi ya kazi; makoti meupe na makoti meusi.

Wataalamu wa tiba ya mwanadamu wakiendesha upasuaji katika chumba cha upasuaji kilichojaa vifaa vya kisasa, wamevaa mavazi ya upasuaji ya rangi ya samawati, kofia za kijani na barakoa za uso.

Chumba cha mtaalamu wa ushauri wa afya ya akili, ikionesha mtaalamu huyo akiwa ameshika daftari na peni, huku akimwangalia mteja au mgonjwa huyo akielezea jambo linalomtatiza. Mtu huyo mwingine anaeleza kwa kina, mawazo yanayomsumbua kwenye akili yake.

Kituo cha afya cha watoto, mtoto mchanga akipimwa uzito kwa kutumia mizani ya kunyanyua, mtoto ameketi ndani ya kitambaa cha samawati kilichoning'inizwa kwenye mizani ya ukutani ambayo inakipimo cha duara chenye alama na namba za kupimia.

Mtaalamu wa afya aliyevaa sare ya samawati ya kimatibabu, na glavu nyeupe, akiwa anashikilia mfano wa mtoto, aliyezongwa na blanketi la kijani yenye michoro ya samawati.

Mtaalamu wa afya ya binadamu akiwa anajiandaa kutoa chanjo, amevaa shati la samawati na anashika sindano pamoja na chupa ndogo ya dawa, akionekana kuwa makini katika maandalizi.

Vidonge venye ladha ya msituni bila sukari bila shida yeyote tiba sio lazima iwe chungu

Tangawizi iliyokatwa vipande vipande iko pembeni ya sahani na kipande cha limao kipo ndani ya kikombe na kijiko cha asali kilichojaa tamu huleta mchanganyiko wa tiba unaoaminika na jamii nyingi kwa ajili ya mafua au maumivu ya koo.

Chupa mablimbali zimepangwa kwenye kreti ya mbao kila moja inamchanganyiko wa dawa za asili au mchanganyiko wa mitishamba baadhi ya chupa zimefungwa kwa majani ya kijani au vipande vya mmea ishara ya matumizi ya mali ghafi ya asili.

Mmea wa tiba ya asili, ambao mmea huo una majani ya kijani, unaomea moja kwa moja kwenye ardhi ya asili. Majani yake yana afya njema, yakionyesha kuwa mmea huo unatunzwa vizuri na unastwi katika mazingira yanayofaa.

Mchanganyiko wa chai ya kijani yenye harufu ya jasmini, chokoleti yenye chumvi na mbegu asilia, kahawa za matunda na vikombe vya lishe ya keto, huleta tiba mbadala inayochanganya tamaduni na lishe.